Magari mengi mapya yamepangwa kwenye yadi ya magari yanayouzwa. Juu kuna watu wanaangalia magari na nyuma kuna bango kubwa la matangazo linaonyesha kinywaji cha Jack Daniel's.

Hii ni skrini ya kuingia kwenye tovuti. Kuna sehemu ya kuandika jina la mtumiaji na nyula, alama ya kudhibitsha kuwa wewe sio roboti, na kitufe cha kubofya, kuingia.

Kuna gari la matatu ambapo inasimama hapo kwa barabara ikiwa inaongojea watu wake ama abiria, tunaona zote zimefunga hapo kioo chini na juu, zote mahali zote zimefungwa na hapo tunaona magari zingine ambapo iko karibu na barabara.

Hapa naona ganda la nguo ambazo zimegungwafungwa hili ipelekwe kuuzwa ama ipelekwe nchi ingine hili hao watu wachukue hizi vitu ambapo huwa tunaweka kubadilisha nchi ingine isipokuwa zinauzwa.

Hapa naona duka ambapo imewekwa hapo mboga kidogo, parachichi, nyanya, ndizi na hapo kuna tuktuk ambapo inapita hapo kwa barabara. Vile tunajua hapa ni mahali pa kupita ama ni mahali za gari kupita.

Tangazo la bima ya nyumba house insurance . Tangazo linaeleza huduma zinazotolewa na wakala wa bima anayeitwa Ryan Smith C. ambaye imeonyeshwa kwenye picha akiwa amevaa suti.

Naona pikipiki iliyoanguka pembeni, kuna mchoro wa bango limeandikwa motorcycle insurance wanaeleza kuwa wana bima ya aina mbili, Psv na bodaboda binafsi, na kiwango cha comprehensive nicatius asilimia three hadi five. TPO kwa boda ya mwezi mmoja ni shilingi 1500 .

Kuna mwanamke aliyevaa sare ya manjano akiwa anatabasamu ana furaha ya hizi Britam ya bima zao ambao wanasema for only six twenty shillings ambapo wanasema ni financial support za watu ambapo huwa.

Screen ya simu kwenye programu ya Mpesa. Inaonyesha kiasi cha pesa kilichopo ni shilingi elfu sitini na nane mia nane. Pia kuna chunguzi za kulipa, kununua muda wa maongezi na matangazo ya kununua data au kujifunga programu.

Gari mingi zimeegeshwa kwenye eneo kubwa ya maengesho karibu na jengo jeupe na magari rangi tofauti na pia malori machache. Eneo hili linaweza kuwa ya biashara ya magari au talakana.

Soko lenye shughuli nyingi ambako watu wengi wamekusanyika wakiuza na kununua bidhaa mbali mbali. Watu wemevalia mavazi ya kila aina na bidhaa kama mifugo, mboga mboga na mizigo ya aina mbali mbali zimetandazwa chini.

Naona jamaa mmoja akiwa mbele ya duka lake yaani hapo imeandikwa Dairy Milk ni ile mahali ya maziwa kuuzwa, na karibu yake kuna baa naona na maduka zingine akiwa na furaha na tabasamu amesimama karibu na mbele yake ya duka.

Duka hili linauza maziwa, bidhaa ya maziwa, barafu ya kula na maji ya kunywa. Mbele ya duka kuna bango kubwa linaonyeha aina mbalimbali za barafu ambazo ziko hapa.

Kibao cha kuekea mayai kikiwa kando ya barabara tayari kuwa kuuzwa mayai yamepangwa vizuri ndani ya tray huenda ni biashara ndogo wa mtu anayeuza bidhaa safi moja kwa moja kwa hoteli ya mtaani

Hii ni sehemu ya mtaa yenye maduka yenye milango ya rangi angamfu kama kijani na pinki kuna mama amevaa buibui akitembea na mwingine amekaa chini ya kivuli akiuza bidhaa la kieneo ya biashara ndogondogo.

Noti kadhaa za pesa ya Kenya zikiwa juu ya meza kahawia. Noti hizo ni za shilingi elfu moja na ziko katika hali ya kunjamana na kuvalika kidogo. Mandhari inaonekana kuwa ni ndani ya chumba na kulingana na mpangilio ueda ni pesa zilizowekwa mezani kwa shughuli kwa mahesabu au malipo.

Soksi nyingi za rangi mbalimbali zimepangwa juu ya meza sokoni. Kuna raba, kanda mbili na viatu vya plastiki vya aina tofauti. Wauzaji wanaonekana kuuza bidhaa hizi kwa wateja wanaopita sokoni wakianza kutafuta hizo.

Duka au kibanda cha kuuza viango na kazi za mkono za kiafrika. Kwenye ukuta kuna mapambo ya mbio iliyochongwa kwa umbo ya wanyama kama pundamilia, tembo, twiga, simba na kifaru. Pia kuna viango vidongo, mifuko na asili ya bendera ndogo za Kenya.

Mtu akiwa ameshika simu ya mkononi kwa mkono wake wa kushoto. Kwenye screen ya simu kuna programu ambayo au menyu yenye orodha ya majina au nambari zilizoandikwa kwa maandishi ya kijani zilizoonekana kama uchanguzi au orodha za mawasiliano. Kila changuo lina alama ya tiki ya kijani ikiashiria kuwa imechanguliwa au imedhibitishwa. Chini ya skrini kuna kitufe chekundu ya submit .

Kijana amekaa kwenye stuli ndogo karibu na ukuta wa jengo ambalo limeandikwa taju pesa kwa maandishi meupe juu ya rangi ya kijani, kijana huyu anaonekana kulala na kupumzika kichwa kikiwa kimeegemea juu ya meza ndogo.

Gari la rangi samawati limeandikwa thunder bird upande wa kulia hii ni sehemu ya gari la zamani, aina ya magari ya kifahari yaliyotengenezwa miaka ya nyuma linaonekana limehifadhiwa vizuri.

Hapo ni sokoni ambapo viatu vya aina mbalimbali zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Wauuzaji na wateja wanaendelea na shughuli zao za kila siku ambapo huwa wanafanyanga wakiwa wamekuja sokoni.

Kuna gari lenye inasafirishwagwa na magari zingine ambapo huwa yanapelekwa mji mwingine au nchi ingine ili iende iuzwe ama kuna mtu ambapo amechukua hiyo gari akesema nipelekee nyumbani ama mji wangu.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye sehemu ya wazi yenye nyasi. Kuna gari la polisi, gari la abiria na magari mengine ya binafsi, zile za kifahari. Wamekuja hapa ili wapumzike ama wapate hewa mzuri.

Kuna magari aina aina ambapo inakaa hapa. Hii mali inakaa sehemu ya kuuza magari mapya ya kifahari, zingine za Fielder naona ikiwa rangi yao ni nyeusi, nyeupe, nyekundu na zingine kahawa.

Hii ni sehemu ya kuuzia magari. Ndani kuna magari mapya ya rangi tofauti na watu wanaoonekana wakizungumza na wahudumu kuhusu ununuzi wa bidhaa hii ambapo magari zinawekwa hapo.

Mkono wa mtu akiwa ameshikilia noti kadhaa za pesa za Kenya. Noti hizi ni za sarafu ya Kenya ya shilingi elfu moja. Zimepangwa kama shadha au feni. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni ofisini au sehemu ya biashara kwani kuna kipande cha kompyuta kinachoonekana.

Mishale miwili ya ndizi mbichi imeekwa ndani ya ndoo na umesimama wima jikoni pemebeni kuna mboga za majani zilizopangwa juu ya meza. Huu ni mfano wa sehemu ya soko la matunda na mboga safi yenye inakunga humu

Hii ni bima ya rahisi ya binafsi ili kuenda kuingia ajili ama vitu vingine. Huwa inasaidia watu wa bodaboda ama pikipiki na pia wapate bima bora ili wachukue bima zao nafsi.

Magari ambapo imewekwa mstari zote inakaa ni magari ya kifahari ambapo watu wakubwa wanaenda kununua. Hapo ni mahali pa kuweka magari mpya na uzaaji wa magari ama kupeleka mahali zingine, ama ni mahali parking .

Alafu hizi hizi ni magari za raha ambapo zimekuja pamoja, zimewekwa kwa laini. Kuna watu karibu yao wakiwa wanapigana stori . Kuna wengine wengi hapo wakiwa wamekuja hapo utulivu ama usaidizi wa vitu vingine ama kuchukua upepo mzuri.

Funguo la gari ikiwa imening'inizwa juu ya mlango wa gari lililo wazi. Gari linaonekana kuwa jeupe na liko kwenye eneo la mijini. Pengine imeegeshwa au mbele ya jengo la ofisi katika mandhari. Na nyuma kuna mtu anaonekana akiashiria kwa kidole huku akielekea upande mwingine, labda akionyesha njia au akieleza

Duka ndogo la bidhaa za maziwa na vyakula linaloitwa Royal Stable Inn . Ndani ya duka kuna mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kujaza milk ATM . Kuta za duka zimepambwa kwa picha za bidhaa mbalimbali kama maziwa ya pakiti, mtindi, siagi, mayai na bidhaa nyingine za maziwa.

Mtu aliyevaa koti jeupe na kofia ya usafi anachukua maziwa kutoka kwa mashini ya kuuza maziwa. Mashini ina maandishi milk atm na inaonekana iko katika eneo safi la ndani. Hii ni njia ya kisasa ya kusambaza maziwa.

Wanaume wawili wamekaa kwenye benchi mbele ya kibanda cha huduma za mpesa. Kibanda kina matangazo ya mpesa na airtel money. Hii huenda ni sehemu ya biashara ya kutuma na kupokea pesa mtandaoni.

Sehemu ya mtaa wa biashara ambapo, kuna vibanda vya kuuza matunda na maduka ya kawaida. Tunaweza kuona ndizi, tikitiki maji na matunda mengine ikiwa yamepangwa nje ya maduka, na watu wachechi wameketi karibu, labda wauzaji pia. Kuna tuktuk upande wa kushoto na gari upande wa kulia ikiwa limeegeshwa. Ikiwashiria shughuli mingi za kibiashara.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni ya Kenya Orient Insurance. Katika picha kuna mbwa mkubwa mwenye afya nzuri na mwenye furaha akiwa ameketi kwenye nyasi, ujumbe uliohapo unasema.

Eneo kubwa la maegesho ya magari mapya ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwa mstari inawezekana kuwa ni kituo cha kuuza magari au kituo cha kuhifadhi magari mapya kabla ya kusambazwa.

Hii ni soko. Tunaona banda la mboga ambapo imewekwa dania, nyanya, pilipili hoho, kitunguu, maharangwe na vitu zingine ambavyo huwa tunapikaga hapo kwa jikoni. Hii mboga iko kwa sokoni ya ambapo ile tunatumiaga, pia naona karoti.

Soko la wazi lenye rangi nyingi na bidhaa nyingi tofauti. Kuna nguo zenye mistari zimening'inizwa juu na chini. Kuna mboga kama pilipili, nyanya, matunda. Kuna mama mmoja upande wa kulia anayeuza bidhaa hizo kwa wateja. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi sokoni.

Mwanamke mmoja anakaa yeye ni mfanyikazi wa hii duka la atm ambapo amekuja kuchukua maziwa ama kuuzia watu maziwa ya salad atm . Unaeka pesa yako, unachukua maziwa ile aina ambayo unataka, ama lita moja unaeka pesa yake unachukua.

Mkono wa mtu akishika noti ya pesa ya kenya ndani ya draw ya pesa kama ile inapatikana kwenye mashine ya malipo dukani. Noti iliyotambulika ni noti ya elfu moja. Hii ni hali ya kawaida katika biashara au duka ambapo pesa taslim zinahifathiwa kwa usalama wakati wa mauzo.

Lori moja likiwa limeegeshwa likiwa limepakia vitungu vingi ambavyo vimefungwa kwa makuti kufungashia inaonekana kama mizigo inayotoka shambani ukieleza sokoni kwa ajili ya kuuza hii ni sehemu ya mazungumzo wa kilimo na biashara.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari kwenye eneo la wazi kama uwanja wa maegesho au sehemu ya mauzo,. Magari haya yanaonekana kuwa aina moja au zinafanana kwa mundo na yote yako katika hali nzuri yakiwa bado hayajatumika.

Risiti rasmi ya malipo kutoka kwa e-citizen ya serikali ya Kenya, ikiwa ni kwa huduma ya uchukuaji wa alama za vidole fingure print capture bahati hii ni nakala ya serikali government copy yenye nembo ya taifa na DCI, Directorate of criminal investigation .

Gari kubwa la kifahari la rangi nyeusi limesimama ndani ya chumba ya magari linaonekana kuwa jipya kabisaa na liko tayari kuuzwa au kuonyeshwa ni ya watu wakubwa ambao wakona pesa

Wauzaji wa mboga na matunda wameketi sokoni wakisubiri wateja, matunda kama vile nyanya, maparachichi, ndimu na tikiti maji yamepangwa vizuri chini. Kuna watu wengi sokoni na kila mmoja anaonekana kushughulika na kazi au manunzi yake.

Mabasi mapya yakiwa yamepangwa pamoja nyuma na kiwanda nchini China. Haya ni mabasi yanayotengenezwa yakiwa bado hayajatumika. Ni mpya na zingine zimeweka, zingine ni nyeupe, nyeusi, manjano. Tunaona hapo kuna.

Duka la kuuza viatu lilokando na barabara au chengo. Viatu vingi vya aina mbali mbali hasa ya mchezo sneakers vimepagwa kwenye rafu na wengine chini ya rafu. Ukuta wa nyuma wa duka umechorwa kwenye rangi ya zabarao na ikona maandishi makubwa yaliyosema find your beatiful . Kulia kuna mtu karibu na duka hilo.

Magari yamepakiwa kwenye nyasi karibu, karibu yakiwa kwenye mstari mmoja. Gari ya mbele ni ya rangi ya blue na ina nambari ya usajili KDK 849T. Huku mwingine yakiwa nyuma yake, yamepeakiwa na mpangilio. Katika mandhari ya nyuma kuna miti mingi ya kijani au anga ya wazi na utaona ni sehemu yenye utulivu.

Kuna mama ambao wananunua kitu ambapo huwa watu wakiwa wanaweka kwa mkono ama wanafungia hapo kwa shingo lao, ambazo watu wanapendanga wakiwa wanaenda hapo nyumbani ama kwenda mahali zingine ambapo huwa mjini, hapa ni karibu na barabara. Huyu mama anafaa vulana na sketi.

Mboga ama matunda ya aina aina. Hapo tunaona ndizi ambapo ni kijani, ingine ambapo ni manjano. Tunaona parachichi, tikitiki maji, nyanya, machungwa na vitu vingine pia ya kusaidia huku ama kutumania jikoni ya ambayo tunatumianga hapo kwa jikoni.

Magari hayo ni ya aina mbalimbali yakiwa na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kijivu na nyekundu. Huku mengi yakionekana kuwa magari madogo ya abiria, mpangilio uliotumika unaonyesha utaratibu mzuri wa kupanga magari kwa ajili ya urahisi wa kuyapitia na kuya.

Wapya yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la kuegesha. Yana rangi ya mbalimbali kama blue , nyekundu na nyeupe. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kuuza au kuhifadhi magari ya kifahari ambapo huwa watu wanataka.

Gari jeupe imesimama mbele ya kituo cha huduma za magari. Milango imeandikwa auto-door na approach slowly ikimaanisha ni kituo cha kisasa cha huduma. Gari linaonekana katika hali nzuri labda limeletwa kwa ukaguzi au mategenezo.

Duka dogo la biashara ambalo linatoa huduma za M-Pesa kama inavyoonekana, kuna kuna mabango ya pande zote za mlango. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile sabuni, viberiti na bidhaa nyingine za matumizi za kila siku. Sakafu ya nje imepangwa kwa vingingi vya zege na kuna mtaro mdogo wa kupitisha maji akribu na mlango wa duka.

Inaonyesha sehemu ya soko ambapo bidhaa mbalimbali kama mikuku , mikufu na mapambo .Yamepangwa ya kuuza mtu mmoja anaonekana akitembea kando ya vibanda hivi huenda ananua na kuangalia bidhaa.

Mkono wa mtu unashikilia noti nyingi za pesa ya Kenya. Noti hizo ni za thamani tofauti kama vile elfu moja, mia tano na mia mbili. Zimepangwa kwa shabiki zikionyesha kuwa ni kiasi kubwa cha pesa.

Meza za mboga sokoni ikiwa aina mbalimbali za mboga kimbi mbichi. Kuna nyanya nyekundu, vitunguu na zambarau, pilipili hoho za rangi tofauti, njano, nyekundu na kijani. Dunia, majani ya gilgilani, karoti, tango na mboga nyingine nyingi.

Gari la abiria aina ya matatu limeegeshwa pembeni ya, barabara kwenye eneo lenye majani. Gari hii, gari hilo lina matangazo ya huduma za mikopo na limeandikwa jina ya kampuni ya kifedha. Pembeni kuna magari mengine yameegeshwa pia, ya mazingira inaonyesha ni sehemu ya wazi au maegesho.

Duka ndogo la Mpesa la rangi ya kijani linauza bidhaa mbalimbali kama sabuni, mafuta na vipodozi. Pembeni kuna kiti cha mbao na salon ndogo karibu na mlango.

Gari ya abiria ambapo inaitwa matatu inabebanga watu imesimama hapo kwa barabara wakiwa wamefunga miwani yote haionekani kitu wakiwa wanangojea abiria ama wakiwa wanasubiri ama wanakunywa chai wakiwa wanaingia hoteli.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti za sarafu ya Kenya yenye thamani ya shilingi elfu moja. Noti hiyo ni ya rangi ya zambarau na vipengele vya usalama vilivyofanya iwe ngumu kugushi, vile tunavyoambia.

Hii ni duka ndogo la jumla yenye bidhaa nyingi kweney rafu, na makreti ya soda, jiko la makaa na tairi upande wa kulia, karibu na mlango wa duka ambapo inaonyesha hapa ni.

Kuna kibanda cha huduma ya mpesa , kilichopo kando ya barabara, kibanda kimeandikwa neno pesa kwa wini mweupe. Sehemu hii huenda hutumika kwa kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu.

Vikapu vingi vya kufuma, vilivyo tengenezwa kwa mkono wa kutumia nyuzi au nyasi na vina rangi tofauti tofauti kama nyekundu, njano, nyeusi, kijani na zingine. Vikapu hivi vinaonekana kuwa vya mapambo au kwa matumizi ya nyumbani kama vile kuhifadhia vitu vidogo.

Sehemu ya soko la nguo la mtaani. Kuna nguo nyingi za mitumba zilizopangwa juu ya meza au sakafuni na zingine zimeanikwa kwenye mistari pembeni. Nguo hizo zina rangi na mtindo mbalimbali. Hii ni biashara ya kawaida inayofanywa kwenye masoko ya wazi.

Kibanda cha matunda sokoni kuna ndizi zilizoning'inizwa juu na meza imejaa matunda mbali mbali kama machugwa, maembe, mapera na maparachichi. Chini kuna vikapu vya plastiki na maboksi ya kuhifadhi matunda. Hii ni sehemu ya biashara ya kawaida mtaani.

Karoti zimepangwa vizuri kwenye meza ya kuuza mboga. Nyuma yake kuna ndoo zilizojaa viazi na pembeni kuna pilipili hoho za kijani. Huu ni mfano wa soko la mboga mboga.

Simu ikiwa picha kwenye skrini yake, ikionyesha programu ya mpesa ikiwa imefunguliwa kwenye skrini, kuna salio inaonekana wazi, huenda ni sehemu ya kuangalia ya balance au salio ya mteja.

Lori la kubeba magari linaonekana likiwa limebeba magari kadhaa kwenye viwango viwili. Magari hayo yanaonekana mapya na lori liko kwenye eneo la wazi huenda ni sehemu ya kampuni au usafirishaji wa magari.

Rafu zilizojaa vitambaa vya kiafrika, ni ya rangi ya michoro mbalimbali na ya kuvutia. Vitambaa hivi vinajulikana kama vitenge au ankara na hutumika sana kutengeneza mavazi ya kutamaduni, magauni, mashati na vitu vingine.

Hii ni mashine ya maziwa ambapo huwa unaweka pesa yako na unapata ile maziwa ama ile litre ambayo unataka. Kuna watu wengi ambao wanangojea iyo. Moja kwa moja wanaingia na wanachukua maziwa yao hapo kwa duka.

Gari la kifahari ya rangi ya manjano likiwa limewekwa ndani ya jumba ya maonyesho show room , gari hilo lina umbo la kuvutia na la kisasa linalofanana na aina ya magari ya mchezo sports car limepakiwa katikati ya maeneo lililozungukwa na vioo vikubwa vinavyoruhusu mwanga mingi kuingia.

Mkono wa mtu akiwa ameshika noti mbili za pesa elfu moja za Kenya na sehemu ya kawaida ya Nokia, simu inaonekana kwenye ukurasa wa huduma ya kifedha labda M-pesa kwa sababu nyuma kuna bango lenye maandish ya M-pesa, hii ni shughuli ya kifedha kama kutoa au kutuma pesa kwa njia ya simu.

Nawaona wanawake wawili wakiwa hapo kwa supermarket , kuna mwanamke mmoja ambaye ni mfanyakazi wa hii supermarket, mwingine akiwa ni mhudumu au customer wa hii supermarket ambaye anataka kwenda kununua vitu akimshikilia.

Mtaa wa biashara mwenye shughuli nyingi. Kuna viti na meza nyingi zilizopangwa pembeni kwa mabarabara ndogo zilizotumika na wakazi wanaopumzika ama kupata huduma. Watu wameketi wengine wakiwa kwenye shughuli za saluni au biashara ndogo ndogo.

Jengo kubwa la kisasa lenye vioo vingi upande wa mbele, inayoweza kuwa uwanja wa ndege, kitua cha biashara au kiwanda kikubwa. Mbele ya jengo hilo kuna magari madogo meupe na moja jekundu yaliyo park-iwa karibu na barbara pana, Anga ni ya buluu na mazingira yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Kuna matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa vizuri juu ya meza. Tunaona parachichi, embe, machungwa madogo na matunda mengine ya asili kama stafili na tikiti pori. Huu ni mfano wa soko la matunda safi.

Soko la jumla ambapo kuna kifurushi kikubwa cha nyanya zilizopangwa kwenye makasha ya mbao. Mwanaume mmoja anaonekana akichagua au kupanga nyanya kwenye moja ya makasha hayo. Nyuma yake kuna watu wengine na magari ikiashiria shughuli nyingi za biashara sokoni.

Hapa ni duka la viatu aina aina za buti. Tunaona ni manjano, nyeupe, nyeusi, zingine ya purple . Zote zimeingiana wakiwa zimekuwa mixed . Hizi vitu ni ile za pesa mingi ambapo iko sokoni.

Mtu akiwa ameshika simu ya mkononi na kwenye skirini kuna menu ya hudumu za kifedha kama vile, send money ,tuma pesa ,toa pesa taslimu ,nunua voucher mikopo ya akiba .Nyuma ya simu kuna pango la kijani lenye label ya kidigitali.

Kuna gari lenye inachukuanga abiria inafanya kazi kwa hapo mtaa inayokaa kwa barabara ni kama inagonjea abiria ili apate watu ambapo wakubeba wa kupea pesa ama vitu vingine vile ya raha ama ya kifahari.

Sehemu ya ndani ya chumba la maonyesho ya magari marufu kama showroom .Kuna magari kadhaa mapya ilipangwa kwa mstari ndani ya jengo ya sakafu safi na vigai kwa ukuta vya vyoo vikubwa vinavyoruhusu mwanga mpya wa asili kuingia maenekeo wa magari ni hali ya juu yakionyesha kuwa haijatumika ni brand new .

Tagazo linaeleza kuhusu bima ya afya kutoka jubilee . Mwanamke aliyevaa apron na anatoa tabasamu. Bei ya huduma inaanzia shilingi elfu sita na mia mbili kwa mwaka.

Mikungu ya ndizi aina mbali mbali ikiwa imepagwa kwenye kitambaa kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi hizi ni matunda maarufu yanayopendwa na watu wengi kwa ladha yake tamu na virutumbisho muhimu kwa afya.

Hapa kuna magari mapya ya kifahari ambayo yamepangwa laini vizuri yamewekwa kwa msitari. Hapa ni mahali pa kuenda kuunua magari ama unauza hizo magari. Kuna zingine nyekundu, majano nyeupe nyeusi zote ziko hapa za kifahari.

Hii ni bima ya raisi ya Kenya Oriet . Jamaa moja anatumia simu yake na anapendeza simu yake amepata interneti ama bima za zingine insurance ya comfort your phone kusaidia hapo kuwa vile simu yako inaharibiwa ama inatumika vile vizuri raisi.

Magari mapya yameegshwa nje ya jengo la wauzaji magari. Gari ya mbele ni la rangi nyeusi aina ya Hyundai na pia mbele kuna jingine jeupe. Sehemu hii inaoneka kuwa ni ya kuuza magari mapya ya kifahari.